Katika chumba hiki cha upasuaji kuna kikundu cha madaktari, ambao wamevaa vifaa vya kujikinga au vifaa vya usalama, kama barakoa, na koti, wengine wanajadiliana ilhali wengine wawili, wanafanya upasuaji kwenye mgonjwa.

Kwenye hospitalini, mgonjwa amelazwa na anaonekana kuwa katika hali maututi. Muuguzi au daktari aliyevalia koti, amejiami kwa kuvaa barakoa na koti na glovu, na anaonekana kuweka dawa iliyo chupani kwa mgonjwa huyo.

Lori lenye rangi nyeupe limeegezwa kwa barabara na kuna mabango mawili yenye rangi ya kijani na maandishi nyeupe ya jina Cooperative. Hii inaashiria kwamba, kikundi kutoka Cooperative vimekuja kusaidia watu kwa jambo fulani. Kuna mwanaume aliye kwa mlango wa lori akifanya jambo fulani.

Kwenye chumba cha matibabu, inawezekana hospitali. Daktari wa meno, anamhudumia mgonjwa, amevalia barakoa na glovu kwenye mkono wake, na ako na vifaa ambazo ameshika kwa mkono, ili kumhudumia mgonjwa wake.

Mwanaume mmoja ikiwezekana daktari wa meno, amevalia gloves zenye rangi ya bluu na ameshika kifaa cha plastiki ambacho kina meno. Kwenye mkono wake wa kulia ameshika mswaki na inawezekana kwamba anaelimisha watu kuhusu usafi wa meno.

Lori lenye rangi nyeupe limeegeshwa kando ya barabara na lina bango ambalo linasema kundi la dharura ya ukame nchini kenya. Kuna watu ambao wameshika bidhaa ambazo ni za chakula na inaonekana wamekuja kusaidia mahali ambapo kuna ukame.

Pipa la taka lenye vitu vingi ndani yake ,limejaa bidhaa mbalimbali kama vile chupa na takataka zingine. Pia linaonekana kuwa limejaa kiasi kikubwa. Na baadhi ya vitu vinaeza kuonekana vinajitokeza tu. Mandhari ya nyuma inaonyeshana ukuta wa briki na chini kwenye sakafu kuna majani ya mti iliyokauka.

Ndani ya kibuyu hiki cheupe kuna dawa ambayo hutumika katika matayarisho kwenye upasuaji na pia katika kupeana huduma ya kwanza. Dawa hii inafaa kuwekwa kwenye hakuna mwangaza na pia kuna tayarisho ingine ambayo inafaa kuwekwa mbali na watoto. Dawa hii ni ya lita tano na pia kuna maandishi ya siku ambayo itaharibika.

Kuna mkono wa mtu ambao unachomwa sindano, na daktari ama muuguzi aliyevalia glovu za bluu ili kujikinga kutokana na maambukizi yeyote ama kuambukiza mgonjwa na maambukizi yeyote.

Mgomba uko kwa shamba, na una ndizi. Majani yake mengine yamekauka, nyuma yake kuna mimea mingine tofauti, ambayo ni ya kijani kibichi.

Katika kipande hiki cha shamba, kuna vitunguu ambavyo vimemea, na pia kuna magugu ambayo ni mengi mno, inaonekana vitunguu hivi vimekauka pande zingine, ishara ya kwamba, kuna jua kali, na hakuna, maji.

Mgomba ulio katika eneo la shamba umemea ndizi ambayo inaonekana kuwa na afya. Majani ya mgomba huu ni mengine yamekauka na nyuma kuna majani mengine ambayo niya mimea mingine tofauti ya kijani kibichi.